Kuna mama wawili ambao wameketi na hao wamama wako na watoto kwa mikono wameleta watoto wao hospitalini ili waweze kupata matibabu daktari anamdunga mtoto mmoja shindano ili aweze kupona.

Watu watatu wameketi chini kwa kiti na kuna mtu ambaye amelala chini wamemtazama. Halafu, kuna mwingine amemshika tumbo ni kama hajisikii vizuri. Anajaribu kuelewa shida iko wapi, ndiyo aweze kuitatua.

Kuna mtu ambaye ameketi chini ya kiti alafu inakaa ni kama akona shida ya meno ,na Kuna daktari wa meno anajaribu kutatua shida iko wapi iliaweze kumsaidia shida ambayo ako nayo.

Mtu ameketi ambaye amevalia mask , alafu kando yake kuna mtu amesimama anataka kumdunga sindano kwa mkono wake ili aweze kumtibu. Akona- ni kama anakaa akona shida ya ugonjwa na anataka- anafaa matibabu.